Chati iliyobandikwa kwenye ukuta wa darasa la awali, ikionyesha siku za wiki kutoka jumapili mpaka jumamosi.

Mwalimu wa shule ya sekondari, akiwa yupo katika ofisi ya walimu, amevaa maski, huku akiwa anasahihisha madaftari ya wanafunzi wake.

Chumba kikubwa kinachotumika kama darasa, katika elimu ya chuo kikuu kikiwa na wanafunzi wameketi kwenye madawati, huku mkufunzi wao akiendeleza masomo mbele ya darasa.

Jengo kubwa linalotumika kama darasa kwa wanafunzi wa chuo kikuu, kikiwa na wanafunzi wamekaa na kutumia kompyuta mpakato pamoja na madaftari huku mkufunzi akiwa amesimama mbele na kutoa darasa.

Wanafunzi wakiume wawili wakiwa kwenye jengo kubwa linalotumika kama darasa katika chuo cha ufundi na stadi kazi, wakiwa wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kuendesha mashine.

Chumba kinachotumika kama darasa la elimu ya ufundi pamoja na stadi kazi, likiwa na wanafunzi wakiume na wakike wakiendelea na mafunzo kwa vitendo vya kompyuta.

Chumba kinachotumika kwa ajili ya masomo ya ufundi na stadi kazi, kikiwa na wanafunzi wawili wakitumia mashine kujifunza jinsi ya kuchomelea vifaa vya umeme.